Mtoto amelazwa kwenye kitanda anaonekana kuwa amelala daktari anampatilia chanjo akiwa amefurahia mama anaangalia kwa makini ilhali ameshikilia simu kwenye mkono kwa ukuta tunaweza kuona kioo ikionyesha kuwa kuna mtu anawachukua video.

Naona muuguzi, pia mama wa kijiji. Muuguzi ni kama anawazungumzia wamama wa kijiji. Wamama hawa wanaonekana kuwa Wamasaai. Pia naona mazingira, naona miti na nyumba ambayo haijaisha vizuri.

Naona wanaume saba wamevalia nguo maalum. Wanamwagilia dawa kwenye mimea zao. Kwa umbali, naona miti pamoja na maji.

Kunaonekana kuwa na mafuriko katika eneo hili, gari ya wagonjwa pamoja na pikipiki na magari mengine pia yanatumia barabara hii. Kijana ambaye amesimama katikati ya barabara anaonekana kutafuna miraa, upande mwingine kuna watu ambao wanaenda shughuli zao tofauti tofauti.